Mashine yenye vitufe vya kubonyeza, na sehemu ya kupokelea pesa, masaa ishirini na nne. Kuna picha ya mwanamke na mwanaume.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye taa za bluu na nyekundu, lina mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna watu wakiwa wanajipatia kinywaji wakiburudika na kustarehe.

Gari lenye rangi nyeusi, lililofunguliwa milango likionyesha vitu vya ndani, linauzwa liko kwenye eneo kwa mbali kuna manani pamoja na miti.

Jengo kubwa lenye mwanga wakutosha linalofanya biashara yakuuza magari yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja, huku moja likiwa limefunguliwa na kuonyesha vitu vya ndani kama viti, stelingi.

Eneo kubwa la wazi la kufanya biashara ya kuuza magari, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Nyuma yake kuna makontena yaliyofunguliwa milango yanayohusika katika usafirishaji wa bidhaa hiyo.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha, kinachotumika kufanya biashara ya kuuza magari yaliyopangiliwa vizuri kwa mstari na yanavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayotumika kufanya biashara ya kuuza magari yaliyopangwa kwa mstari, mbele ya ukuta kuna mwanaume mmoja akiwa amesimama.

Duka limefunguliwa. Ndani kuna mashine ya kutoa maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe, ina picha ya ng’ombe mwenye mabaka meusi na meupe. Nje kuna stuli, juu yake kuna begi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, limefunguliwa. likiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwenye shelfu zinavutia wateja. ndani kuna mtu mmoja akiwa anapima maziwa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku ya limefunguliwa, ndani kuna mashine yenye rangi ya bluu pamoja na ng'ombe mwenye mabakamabaka, inayotoa maziwa yenye sehemu ya huduma ya kutoa pesa.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, lina bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa kwenye shelfu na zinavutia. Kuna mwanamke mmoja amesimama, kuna mashine yenye rangi ya bluu yenye picha ya ng' ombe mwenye mabakamabaka meupe na meusi inayotoa maziwa. Pia kuna huduma ya pesa.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa. Ndani kuna mashine ya kutoa maziwa, ina vitufe vya kubonyeza, ina rangi ya bluu na nyeupe ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani, kuna stuli.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, ndani kuna mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeupe kuna mashine za kutoa maziwa zenye rangi ya bluu na nyeupe kuna picha za ngombe, mtoto, pamoja na mwanamke.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali. Ndani kuna mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe. Yupo pembeni ya mashine ya kutoa maziwa, mkono akiwa ameweka kwenye vitufe vya kubonyeza, ili kuandika kiasi unachohitaji.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa lina mwanga wa kutosha pamoja na taa nyingi. Lina mpangilio mzuri wa bidhaa tofautitofauti zilizopangwa kwenye shelfu na zinavutia wateja

Duka la nyara lenye rangi nyeupe na bluu, limefunguliwa milango, ukutani kuna glasi, ndani kuna mashine inayotoa maziwa.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa milango ikiwa na rangi ya bluu na kijani na nyeupe kwa mbali, kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani. Ndani kuna mashine ya kutoa maziwa na sehemu ya vitufe vya kubonyeza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachouza bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Kuna watu wawili wakiwa kwenye mashine ya kutoa maziwa, yenye picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa anakula majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha, kuna mwanaume amesimama amevaa kofia nyeusi, fulana yenye rangi nyekundu na jinzi, ameshika simu mkononi. Ameshika mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na huduma pia ya pesa.

Mashine ya kisasa yenye vitufe vya kubonyeza na kutoa kiasi cha maziwa ambacho mteja anakitaka, ipo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha ina rangi nyeupe na ya bluu, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka lenye mwanga wa kutosha ndani kuna mwanaume mmoja amesimama amevaa shati nyeupe, kina mpangilio mzuri wa bidhaa ambazo zinazovutia wateja.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza maziwa limefunguliwa, mbele ya mlango kuna mwanamke mmoja akiwa amenyanyua mikoni, ukutani kuna picha ya ngombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu yenye vitufe vya kubonyeza, ina rangi ya bluu na nyeupe ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa amesimama kwenye majani, kuna picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa.

Duka la kuuza maziwa limefunguliwa milango yenye rangi nyeupe, ndani kuna watu wengi waliopamga mstari wakihitaji huduma, ukutani kuna mchoro wa ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza maziwa limefunguliwa, nje kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma. Pembeni kuna geti lenye rangi nyeupe, njano na kijani. Kuna mfuko mweupe, kuna jaba pamoja na ndo inayotumika kufanya usafi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mashine ya kutoa maziwa, ina rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe, kwa juu kuna mashine ya kutoa pesa.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kina mashine ya kutoa maziwa na sehemu yenye vitufe vya kubonyeza. Ina rangi ya bluu na nyeupe, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza maziwa limefunguliwa, halina mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wawili; mmoja amesimama kwenye meza na mwingine akiwa ndani anamudumia mtu, kwa juu kuna bango lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, ikiwa na picha ya chupa za maziwa.

Duka limefunguliwa, lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, huku bidhaa zimepangwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja, ndani kuna muuzaji, lakini kuna mafriza yanayotumika kuhifadhia vinywaji kama maziwa ili isiharibike.

Duka la Yustina la kuuza maziwa limefunguliwa. Ndani kuna watu wamekaa wakiwa wanapatiwa huduma mbalimbali. Kuna meza, kuna friji, kuna jiko la mkaa juu yake kuna sufuria, kuna ndoo, na madumu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kina mashine ya kutoa maziwa, kuna dumu la lita tano kuna mwanamke amesimama akiwa anabonyeza vitufe, kuna maji yaliyopangwa vizuri kwenye shelfu na yanavutia wateja.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu watatu waliokaa kwenye viti vyeupe wakiwa wanakunywa maziwa. Pembeni kuna ukuta wenye rangi ya bluu na nyeupe.

Mashine yenye matairi yakutoa maziwa ikiwa na seemu yakutoa pesa, inarangi ya bluu na nyeupe, kuna picha ya mtoto.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kina mashine ya kutoa maziwa, ina rangi nyeupe pamoja na bluu, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, ina mashine yenye vitufe na sehemu ya kutoa pesa.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, ndani kuna watu wakiwa wanaitaji huduma. Linauza maziwa, nje kuna kiti cha rangi ya bluu.

Wanaume watatu wamesimama pembeni ya duka lenye mashine ya kutoa maziwa, iliyochorwa picha ya ng'ombe mwenye mabakamabaka meupe na meusi, akiwa anakula majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, kuna meza yenye ndoo juu pamoja na friji lenye sehemu mbili ya chini kwa ajili ya kuhifadhi vinywaji kama maziwa ili yasiharibike, na juu ni kwa ajili ya kutoa huduma ya pesa.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku likiwa na friji linalotumika kuhifadhia maziwa ili yasiharibike, juu yake kuna mtambo wa kutoa huduma ya pesa badala ya kwenda benki.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa. Kuna mwanamke mmoja akiwa anapima maziwa. Kuna meza yenye jagi juu, kuna kiti pamoja na friza.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku, limefunguliwa, kuna wateja wengi wakipata chai ya maziwa na vitafunwa vilivyoko juu ya meza.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, lina friji ambalo linatumika kuhifadhi vinywaji kama maziwa ili yasiharibike. Pamoja na huduma ya kutoa pesa badala ya kwenda benki.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa nyingi kwa njia ya rejereja, lina mpangilio mzuri wa bidhaa zilizopangwa kwenye shelfu na zinavutia wateja, kuna watu wawili.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku, lina friji linalotumika kuhifadhi maziwa ili yasiharibike pamoja na sehemu ya huduma ya kutoa pesa, badala ya kwenda benki.

Sehemu ya wazi, yenye watu wengi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama, vitanda vya chuma, makabati yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Sehemu ya wazi ya kuuza fanicha kama viti na meza vilivyopakwa rangi ya kung'ara, na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu ya wazi inayofanya biashara ya kuuza fanicha kama vitanda, vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja. Kuna gari lenye rangi nyeupe, ukuta pamoja na miti.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kuuza samani mbali mbali kama vitanda, masofa, mito, viti vilivyo pangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Sehemu ya wazi, yenye watu waliovaa mavazi maalumu wakiwa wanaranda mbao, inafanya biashara ya kuuza fanicha kama makabati, vitanda vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Sehemu kubwa yenye mwanga wa kutosha ya kuuza fanicha, kama; vitanda vilivyopakwa rangi nyeupe na magodoro, vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja. Kuna mtu mmoja akiwa amevuta droo ameinama.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kufanya biashara ya kuuza fanicha au samani, kama masofa, vitanda, na mito, vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Chumba kikubwa cheye mwanga wakutosha kinachotumika kufanya biashara ya kuuza samani kama masofa, mito zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja, kuna mwanaume mmoja amesimama eneo hilo na mwingine amekaa kwenye sofa.

Sehemu ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama vitanda vya chuma na mbao vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja. Sehemu hiyo kuna maua pamoja na nyumba za watu.

Sehemu ya wazi ya kuuza fanicha au samani kama madawati na meza, pembeni kuna ukuta wa matofali juu yake kuna kitambaa chenye rangi nyeupe, pamoja na turubai lenye rangi ya bluu.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa, mito na vitanda vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa la hoteli lenye mwanga wa kutosha lina mpangilio mzuri wa viti na meza ambapo watu huenda kukaa au kupumzika, kuna mwanaume amekaa sehemu ya mapokezi kwa ndani kuna mpangilio mzuri wa vinywaji vilivyo kwenye shelfu.

Chumba kikubwa cha hoteli chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wapo mapokezi wakipatiwa huduma mbalimbali, kina ukuta wenye rangi nyeupe pamoja na runinga.

Jengo kubwa la hoteli, lenye mwanga wa kutosha, lina masofa na meza zilizopangiliwa vizuri, kuna mwanamke mmoja yuko sehemu ya mapokezi, akisubiri wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ambacho kipo ndani ya jengo kubwa la hoteli lenye vyumba vingi. Ni kisafi ambacho kina kitanda kilichotandikwa vizuri na kina mito, kuna chandarua kwa ajili ya kuzuia mbu, kinavutia sana.

Duka la mtaani lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, kuna mwanamke mmoja amekaa kwenge kiti. Linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka la mtaani lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwa mstari na zinavutia wateja, kuna mwanaume mmoja amevaa fulana nyeupe amesimama mwingine mwanamke akiwa amekaa kwenye kiti chenye rangi nyeupe.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama: maembe, maboga, mapapai, ndizi zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, kuna miamvuli inayowakinga na jua, kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali kama tangawizi , nyanya, vitunguu , viazi ,mboga za majani na mifuko iliyopangiliwa vizuri na inavutiwa wateja . Kuna watu wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wanahitaji mahitaji mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lina watu wengi waliosimama chini ya mwamvuli yenye rangi nyekundu, lina bidhaa nyingi tofautitofauti kama maepo, tikitimaji na ndizi zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Soko kubwa linalofanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama nyanya, maembe, ndizi zilizopangiliwa vizuri na vinavutia wateja. Kuna watu wengi wakihitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye watu wengi, lina mwanga wa kutosha, linauza bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu, kwa kuvutia wateja.

Soko la kuuza bidhaa mbalimnbali zilizopangiliwa vizuri kama, nyanya, mboga za majani, ndizi, mifuko, viazi zina vutia wateja. kuna wanawake wawili mmoja akiwa ni muuzaji ameweka mboga za majani kwenye kifungashio akimpatia mnunuaji.

Soko la kuuza bidhaa mbalimbali, kuna watu wawili, mmoja ni muuzaji na mwengine akiwa anachagua nyanya na kuziweka kwenye bakuli, kuna miamvuli inayo wakinga na jua.

Soko kubwa lenye watu wengi, linalouza bidhaa tofautitofauti mfano: nyanya, maparachichi, maboga, vitunguu vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Soko kubwa la kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali, kwa mfano: machungwa, mapapai, vitunguu, maepo, nanasi na ndizi, zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali kama: pilipili, hoho, nyanya, karoti, nyanya chungu, mboga za majani, maharage na viazi vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha. Linafanya biashara ya kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kuna watu wengi, wakiwa wamekaa, wengine wamesimama wakihitaji huduma mbalimbali.

Chumba kimefunguliwa kinachotoa huduma ya kutoa na kuweka pesa kwa mkononi , watu wamesimama nje wakiwa wanapatiwa hiyo huduma. Nje Kuna Nazi pamoja na ungo na ndoo nyeupe .

Jengo kubwa sana la kisasa la ghorofa lenye vyumba vingi, madirisha pamoja na milango lina mwanga wa kutosha hutumika kwaajili ya biashara.

Jengo kubwa na refu la ghorofa lenye ofisi nyingi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibiashara. Pembeni kuna nguzo yenye nyaya za umeme pamoja na miti mingi,

Nyumba kubwa ya biashara, yenye vyumba vingi kwa ajili ya kukodisha, imezungukwa na uzio mkubwa pamoja na makazi ya watu.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa ndani ya jengo kubwa. Lina mpangilio mzuri wa bidhaa kama; viatu, nguo na makoti, yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Moja ya duka ndani ya eneo lenye maduka mengi linalouuza nguo za kiume, kama mashati ya rangi tofautitofauti yaliyopangiliwa vizuri kwa kuning'nizwa na yanavutia wateja.

Jengo kubwa lenye taa nyingi na mwanga wa kutosha, lina maduka mengi ndani. linauza bidhaa mbalimbali, kama nguo zilizovalishwa kwenye midoli, na nyingine zimening'inizwa, na nyingine zimekunjwa zimewekwa kwenye meza, zimepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa ndani ya jengo lenye maduka mengi, lina mwanga wa kutosha, lina mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka moja ndani ya jengo kubwa limefunguliwa, lina mwanga wakutosha linauza bidhaa mbalimbali, kuna watu wamesimama wakiwa wanapatiwa mahitaji mbalimbali.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo zilizopangiliwa vizuri kwa kuning'inizwa, kwa kuvutia wateja. Kuna watu wengi wakiwa wanahitaji huduma.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja, ndani kuna watu wamesimama wakihitaji huduma mbalimbali.

Duka kubwa ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa kama nguo ambazo zimepangiliwa vizuri kwenye rafu na nyingine zimevalishwa midoli kwa ajili ya kuvutia wateja.

Chumba kimoja, ndani ya jengo kubwa chenye mwanga wa kutosha, na watu wawili waliovaa mavazi meupe wakipika na kuchoma nyama zilizopangiliwa vizuri kwenye kabati la kioo, na zinavutia wateja.

Sehemu ya duka ndani ya jengo kubwa yenye mwanga wa kutosha, inayouza nguo zilizopangiliwa vizuri kwa kuning'inizwa kwenye henga zinazovutia wateja.

Duka lenye mwanga wakutosha liko ndani ya jengo kubwa lenye maduka mengi. Linauza bidhaa mbalimbali kama nguo zilizopangiliwa vizuri kwa kunig'inizwa kwenye heng'a kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Sehemu ya duka ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali kama nguo, zilizopangiliwa vizuri kwa kuning'inizwa kwenye henga, na zinavutia wateja.

Jengo kubwa lenye maduka mengi, ndani yake kuna mpangilio mzuri wa nguo zillizoning'inizwa, pamoja na mikoba. Kuna watu wengi wakihitaji huduma mbalimbali.

Duka kubwa lililofunguliwa milango miwili halina mwanga wa kutosha, ila huuza bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa, lenye mwanga la kutosha la kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Kuna watu wamesimama, ukutani kuna runinga.

Duka kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, lina mpangilio mzuri wa bidhaa nyingi tofautitofauti zilizopangwa kwenye shelfu na zinavutia wateja, kwa mbali kuna watu wawili wakiwa wanapata huduma mbalimbali.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa tofautitofauti kwa mfano; viatu na ndala zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na nyengine zimening'inizwa kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wakutosha la kufanya biashara ya kuuza bidhaa tofautitofauti, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu kwa kuzingatia aina ya kitu na zinavutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja. Kuna watu wengi wamesimama wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa nyingi kwa njia ya rejareja. Zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.